Hapa inaonekana kuwa ni uwanjani na kuna timu mbili tofauti ambao wanacheza mchezo wa mpira wa miguu. Naona pia kuna watu wengi ambao wamesimama, wengine wamevalia sare za timu ya Gor Mahia wengine pia wamebeba bango la timu ya Gor Mahia.

Inaonekana kuwa hapa ni uwanjani kwani kuna timu mbili tofauti ambao wamevalia sare za mchezo wao wanaonekana kuwa wanacheza mchezo wa kandanda.

Naona kuna watu wengi ambao wanatembea miguuni mwao huku wakibeba mango mikononi mwao kuna wengine ambao wanashangilia sana inaonekana kuwa hawa wanafanya kampaini za Kura.

Naona kuna watu ambao wamesimama, wengine wameketi, wao wamevalia barakoa, pia kuna wale ambao wamevalia, sare za kazi, yaonelana kuwa, mahali hapa ni mahali pa kupeana huduma za kiserikali, na kuna watu ambao wamkuja kupokea, huduma, aina mbali mbali.

Naona mama aliyebeba mtoto mkononi mwake, pia naona naibu wa rais Kindiki Kithure, pia kuna wakuu wengine wa serikali, inaonekana kuwa mama huyu amekuja kutafuta huduma katika ofisi ya umma.

Kuna watu wawili ambao wamevalia sare. Wao wanaonekana kuwa wanacheza mchezo wa mpira wa mguu. Kuna mmoja ambaye ameshangilia. Yaonekana kuwa yeye ameshinda mchezo huo. Pia kando kuna watu ambao wameketi, inaonekana kuwa hao wanawashangilia.

Mahali hapa kuna aina mbili tofauti ya watu, kuna watu waliovalia sare za kazi na kuna watu waliovalia kawaida. Wale waliovalia sare za kazi waonekana kuwa hao ndio wanahudumia wenzao.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni uwanjani ambapo Kuna mkusanyiko wa watu wengi sana. Wengine wamejichora mwili mzima, wengine wana vifaa vya kupuliza. Inaonekana wao wamekuja kushangilia timu mbili ambao wamekuja kucheza mpira wa mguu.

Apa naona watu wanne wa jensia ya kike ,wao wamevalia sare za mchezo ,mmoja wao ameshikilia mipira mikononi mwake ,yaonekana kuwa wanacheza mpira mkono wa basketball .

Naona watu ambao wanacheza mpira wa mguu. Wao wamevalia sare tofauti. Pia naona umati wa watu ambao wameketi chini, yaonekana kuwa hao wanashangilia hao wachezaji.